Chumba cha maonyesho ya magari ya kifahari, yenye magari matatu ya kisasa na ya gharama kubwa, yakiwa yameegeshwa ndani. Upande wa kushoto, kuna gari la rangi ya kijivu fedha, lenye muundo wa michezo.

Duka la nguo au kitambaa likiwa na vitambaa vingi vyenye rangi na michoro tofauti. Upande wa kushoto kuna vitamba vimefungwa na kuwekwa kwa mpangilio mzuri vikionyesha michoro na rangi mbalimbali.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi na msongamano wa watu. Labda katika jiji. Inaonekana kuwa ni soko la nje, ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa. Msongamano wa watu, ambapo kuna idadi kubwa ya watu wakitembea.

Tangazo la bima ya nyumba kutoka kwa shirika la Anziano Insurance Agency. Juu ya tangazo kuna jina ya shirika na nembo ya bima ulio na ngao na mkono unaoshika mti.

Kibanda cha kuuza matunda katika soko au kando ya barabara. Kibanda hicho kimetengenezwa kwa nguzo za mbao. Na kimefunikwa na turubai nyeusi juu kama kifuli. Ndani ya kibanda kuna aina nyingi za matunda.

Tangazo la bima kutoka kampuni inayoitwa Mayfair insurance muundo wa tangazo ni wa kijani kibichi na nyeupe ikiashiria taaluma na usalama.

Gari ya kifahari aina ya SUV ndani ya chumba cha maonyesho. gari hilo ni jeusi kubwa na linaonekana kuwa la kisasa na la nanza. Nembo ya gari inafanana na ile ya Infinity na una maandishi QX80.

Fungu la noti za shilingi elfu moja za kenya, zikiwa zimetandazwa, kama feni. Kila noti ina nambari elfu moja iliyoandikwa wazi, na juu ya noti upande wa kushoto kuna neno Kenya.

Barabara ndogo au njia ndani la soko la ufundi wa mikono, inaonekana kuwa ni soko lililojengwa kwa miundo ya mbao na paa ya mabati ikitoa kivuli. Upande wa kulia kuna koleo nyingi za shanga.

Magari matatu yaliyokua yameegeshwa kwenye eneo la nyasi lililozungukwa na miti na mimea mengine, magari hayo ni gari cheusi upande wa kushoto ambalo linaonekana kama Sedan.

Rundo la matairi mapya ya magari. Matairi yamepangwa kwa njia inayoonekana kuwa rundo, na sifa zao za kipekee kama vile nyusi na kingo zao zinaonekana wazi. Rangi ya matairi ni nyeusi.

Magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi lililo wazi na miti kwa mbali. Anga ni buluu na mawingu mepesi ikionyesha ni mchana. Upande wa mbele kulia kuna gari ndogo la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye nyasi.

Barabara yenye shughuli kidogo na maduka kadhaa kando yake. Kushoto kuna bajaji nyeusi na manjano ilio kua imeegezwa na sehemu ya jina asili inaonekana mbele ya duka inaonekana. Mbele ya duka kuna matunda.

Duka ndogo la Mpesa la jumla chini Kenya likiwa na rangi ya kijani kibichi inayohusishwa na huduma za mpesa, mbele ya duka kuna mabango mbali mbali yenye matangazo ya Mpesa na huduma nyingine.

Tangazo la huduma ya bima inayopatikana kupitia simu ya mkononi. Katikati kuna maneno makubwa yanayosomeka, Get insuarance from the comfort of your phone . Chini yake kuna maneno mengine yanayosomeka, Insuarance Rah Easy . Yakimaanisha bima rahisi.

Soko la wazi au duka la mboga likiwa limejaa aina mbalimbali za bidhaa. Kuna mwanamke akihudumia wateja au akipanga bidhaa zake. Akiwa ameketi nyuma ya meza iliyojaa mboga.

Wanaume wawili wakiwa karibu na gari jeupe labda kwenye chumba cha maonyesho cha magari. Mwanamume mmoja mwenye ndevu na amevaa suti nyeusi anaonekana akichomeka kebo ya kuchaji kwenye gari, akionyesha kama anafundisha.

Gari aina ya van ya rangi ya fedha likiwa limeegeshwa katika eneo la maegesho la jengo fulani. Labda maduka makubwa au jengo la ofisi. Gari hilo limeegeshwa kwenye sakafu iliyotengenezwa kwa matofali.

Basi ndogo ambalo limeegeshwa kwenye eneo la wazi kwenye nyasi , labda kwenye maegezo au kando ya barabara. Basi hilo linaonekana kuwa limetumika kwa ajili ya mitangazo ya biashara. Kwani lina maandishi makubwa upande wake.

Soko lenye shughuli nyingi la matunda na mboga. Kuna matunda na mboga nyingi zilizopangwa kwenye maduka mbalimbali. Kuna rundo la matunda mbalimbali ya rangi ya machungwa na jano labda maembe au machungwa.

Tangazo la huduma kutoka Kenya Orient Insurance Limited likiwa na lengo la kuwawezesha wateja kuthibitisha jeti chao cha pima, sehemu ya kulia inaonyesha mwanaume mwenye tabasamu akishika usukani wa gari.

Kiolezo cha programu ya simu kinachoonekana kama programu ya benki ya simu au huduma ya malipo. Juu kabisa kuna kiasi kikubwa cha pesa kinachoonyesha 68,000 kuashiria salio la pesa.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu, zilizofura akiwa ameketi chini akitabasamu na kuonekana mwenye furaha, amevaa shati la kijanikibichi na michezo na suruali ya rangi ya kijivu nyeusi.

lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari mengi tofauti. Lori hili lina trela lenye ghorofa mbili ambazo zimetumika kupakia magari. Magari yalio bebwa ni aina tofauti.

Wanaume wawili wameketi mbele ya vibanda vya biashara, mwanaume wa kwanza aliye upande wa kushoto amevalia fulana ya bulu isiyo na mikono, suruali ya jinsi ya bulu na dara ana kofia ndogo nyeupe kichwani.

Mandhari ya soko la nguo, labda soko la mitumba au duka la nguo zenye bei nafuu. Kuna rundo kubwa la nguo na vitambaa vilivyo changanyika. Pia, kuna nguo za rangi mbalimbali na sampuli tofauti.

Mkono wa mtu ulioshika simu mahiri. Skrini ya simu inaonekana ikiwa imewashwa na inaonyesha programu au ukurasa unaohusiana na miamala ya kifedha labda salio la akaunti au historia ya ununuzi.

Bidhaa za kilimo zilizo pangwa kwa ajili ya kuuzwa labda sokoni, katika sehemu ya juu kuna ndoo au mapipa kathaa yaliyo chaswa via azi, ambavyo vimekomaa.

Bango la matangazo ya bima ya maisha kutoka kampuni inayoitwa Anziano Insurance Agency , juu kabisa kichwa kimeandikwa Life Insurance na kauli mbiu Your Future Protected.

Kielesola cha programu ya simu ya mpesa huduma maarufu ya kutuma na kupokea pesa nchini kenya. Kuna picha ya wasifu ya mtumiaji ambaye anaonekana kuwa mwanaume, kengele ya arifa na ishara zingine za programu.

Bango la matangazo la kampuni ya bima ya afya inayoitwa Jubilee Health Insurance, rangi kuu ya bango ni nyekundu ambayo inavutia macho, sehemu ya juu kushoto kuna nembo ya Jubilee Health Insurance, kwenye upande wa kulia juu kuna kauli mbiu.

Duka la matunda au soko ndogo la matunda, matunda mengi yameekwa kwenye mpangilio mzuri yakionyesha aina na wingi wake, kuna miganda mingi ya ndizi zilizoiva na zisizoiva zikininginia juu.

Soko la wazi lenye bidhaa mingi , hasaa mboga za majani zikiuzwa kwenye meza ndefu. Kuna watu kadhaa sokoni wakiwemo wauzaji na wanunuzi. Mwanamke moja aliyevaa jacket na na suruali nyeusi anaonekana akichagua mboga kutoka kwa muuzaji.

Duka la zawadi za kitamaduni au fundi wa mikono labda nchini Kenya kutokana na baadhi ya vitu vinavyoonekana. Ukuta imepambwa kwa sumaku za friji yao mapambo madogo.

Gurudumu la gari likiwa na tairi na rimu ya fedha ikioshwa kwa kutumia mtambo wa kunyunyuzia maji yenye shinikizo kubwa. Maji yanatoka kwa nguvu kutoka kwenye pua ya mtambo.

Tangazo la bima ya afya kutoka kampeni inayoitwa Imana. Upande wa kushoto kuna familia yenye furaha inayojumuisha wazazi wawili na mtoto wao mmoja mdogo. Mama ameshikilia kipade cha kadibodi chenye umbo la paa la nyumba juu ya vichwa vyao.

Soko la mboga au sehemu ya kuuzia vyakula, kuna aina mbalimbali za viazi na mizizi iliyopangwa kwenye vikapu na ndoo, kushoto juu kuna kikapu kilichojaa viazi vitamu vyenye rangi ya zambarau.

Noti nyingi za fedha za Kenya zenye thamani ya shilingi mia moja. Noti hizi zimepangwa kwa namna ambavyo baadhi ziko juu ya nyingine zikionyesha rundo la pesa, kwenye noti moja ilio wazi zaidi mbele.

Simu mahiri ikiwa inashikiliwa na mkono wa mtu, na skrini yake inaonyesha menu ya huduma ya Mpesa. Skrini ni nyeusi na maandishi ni meupe, menyu ina chaguo zifuatazo, send money, withdraw cash, buy airtime, Mshwari , lipa na mpesa, na my account .

Magari mawili meupe yanaonekana kuwa ya kifahari na ya kisasa yakiwa yameegeshwa kando gari lililo mbele linaonekana kuwa Ford Mustang mpya na gari lililokuwa nyuma linaonekana kuwa Dodge.

Duka la Mpesa lililofungwa, labda, asubuhi na mapema. Duka hilo, lina fremu ya chuma ya rangi ya kijani na mlango wa chuma yenye maandishi Mpesa, yaliyoandikwa wima. Lango la duka, linaonekana kuwa limefungwa.

Bango la matangazo la bima ya afya kutoka kampuni inayo itwa Siano insurance agency. Bango lina kichwa kikubwa chenye maandishi cover bora medical insurance na maelezo an affordable in patient only medical and insurance cover .

Mandhari kutoka ndani ya duka kubwa hasa katika sehemu ya bidhaa za maziwa zikizokoswa . Safu nyingi za bidhaa za maziwa hasa chupa au pakiti za maziwa na labda mtindi zimepangwa vizuri.

Safu ya magari mapya yaliyopangwa vizuri mfululizo. Magari yote yanaonekana kuwa ya kisasa na ya aina moja watu zinazofanana. Pengine ni SUVs au Cross overs

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti za shilingi za Kenya. Noti zinaonekana wazi ni zile za elfu moja na mia moja. Kuna pia noti nyingine za mia tano inayoonekana kidogo kakikati.

Mikono miwili ikishikilia noti mbili za shilingi ya Kenya zikiwa zimewekwa juu ya meza au sehemu ya mbao. Kuna noti ambayo limechakaa kidogo na ina rangi mbalimbali ikiwemo ya kahawia na kijivu. Neno Kenya linaonekana wazi juu.

Safu ya magari yaliyokua yameegeshwa, magari hayo yamepangwa kwa usawa yameelekea upande mmoja, yakianzia mbele na kuendelea kuelekea nyuma, magari yote yanaonekanana kuwa SUV.

Kibanda cha Mpesa huduma maarufu ya kutuma au kopkea pesa kwa njia ya simu nchini kenya na nchi nyingine za afrika. Kibanda hicho kimepakwa rangi ya kijani kibichi.

Aina mbalimbali za mboga na mboga za misimu zikiwa zimepangwa kwa uwingi. Kuna mamboga ya uvilingu baadhi akiwa na rangi ya kijani kiliokolea na mijirizi ya njano.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi, kuna rundo kubwa la ndizi za kijani na za njano zilizopangwa kwenye meza za mbao mbele, pia kuna matunda mengine mengi kama vile mananasi, mboga na matunda mengi ya mviringo.

Soko la viatu au duka la viatu. Likiwa na aina mbalimbali za viatu. Vilivyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna viatu vingi vya aina tofauti ikiwemo boots za rangi kawia, viatu vya mchezo na viatu vya mchezo na viatu vingine vya kawaida.

Ofisi ya kubadilisha fedha ya kigeni iitwayo San Forex Premeue, ofisi hiyo inaonekana kuwa ndani ya jengo labda ya jumba la maduka.

Tangazo la mtandaoni kutoka kampuni ya bima iitwayo Mayfair Insurance . Tangazo hili linaashiria progu mpya inayotoa mwongozo wa kuchagua sera saa hii ya bima nchini Kenya.

Rundo kubwa la ndizi za aina mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye sehemu laini, labda nguo au kitambaa kuna aina mbili kuu za ndizi zinazoonekana ndizi za kawaida ambazo ni ndefu kidogo na zina rangi ya manjano.

Safu ndefu, ya magari meupe yalio egezwa nje kwenye sehemu ya kuegeza magari. Magari yote yanaonekana kuwa SUV au magari makubwa ya abiria na yamepangwa kwa usawa mmoja baada ya mwingine.

Soko la mboga au sehemu ya kuuzia matunda. Kuna mikungu miwili ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zikiwa zimesimama wima ndani ya ndoo za plastiki. Mikungu hiyo bado imeungana na sehemu za shina la mti wa ndizi.

Gari jeupe aina ya SUV likiwa lime egeshwa ndani ya eneo la maonyesho ya magari au chumba cha kuuzia magari. Gari hilo ni safi na linaonekana jipya limesimama kwenye sakafu iliyo ngaa.

Kula kubwa ya maegesho iliyojaa magari mengi sana mengi yakiwa mapya au yakiwa katika hali nzuri. Magari hayo yamepangwa kwa safu ndefu na mistari yakionyesha uendeshaji mzuri wa nafasi.

Magari yaliyoegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi labda uwanja au kando ya barabara. Magari yote yanaoenekana kuwa magari madogo ya abiria labda Sedan, gari lililo mbele kabisa upande wa kulia ni la rangi ya bluu iliyokolea.

Eneo la nje labda barabara au uwanja wa wasi ambapo basi ndogo la abiria la rangi ya fedha limesimama, gari hilo linaonekana kuwa Toyota au gari jingine la aina hiyo.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo matunda na mboga mbalimbali yamepangwa kwa kuuza moja kwa moja chini au kwenye vibanda vidogo. Katika sehemu ya mbele kuna miundo mikubwa ya nyanya nyekundu.

Kundi la magari ya kifahari ya Mercedes-Benz yakiwa yameegeshwa nje ya jengo la mauzo au kituo cha huduma kinachoitwa Mercedes Center Limited, kuna magari kadhaa ya aina mbali mbali.

Gari la kifahari lenye rangi ya buluu iliyokolea likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi, gari linamadirisha yaliyofichwa na magurudumu yenye muundo wa kipekee nyuma yake kuna magari mengine kadhaa yaliyowekezwa

Mkono wa mtu ukiweka noti zake za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizi, zina rangi ya kijivu na zimechapishwa picha ya Mzee Jomo Kenyatta. Karibu na noti hizo, kuna simu ya mkononi ya zamani.

Gari jeupe linaonekana kuwa Sendani ndogo likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Namba ya usajili ya Kenya KCM 909K inaonekana wazi kwenye namba ya gari ya mbele.

Sehemu ya juu ambapo kichwa kikuu ni health insurance na chini yake kuna safi ya ikoni zenye maana tofauti. Zikiwakilisha vipengele vya bima ya afya, mwavuri na mtu, ngao na alama ya msalaba.

Eneo lilojaa nguo ambazo zimepangwa kwa njia mbili, bahati zimetundikwa kwenye eneo ndio au kamba zinazoninginia kutoka juu, na nyingine zimerundikana chini kwenye rundo kubwa.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, noti hii inaonekana wasi ikiwa imekunjwa kidogo, maneno Kenya na elfu moja yanaonekana vizuri kwenye noti.

Eneo kubwa la kuegesha magari lililojaa magari mengi sana. Magari yamepangwa kwa safu ndefu na yana rangi tofauti, ingawa rangi za kawaida kama nyeupe, nyeusi na kijivu, zinaonekana kutawala.

Magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, likionekana kama bustani au uwanja. Gari jeusi aina ya Autoback, liko mbele na linajaza sehemu kubwa. Magurudumu yake yanaonekan kuwa na rince nyeusi na fedha.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa. Lori lenyewe lina rangi ya bluu na lina matapaka mawili ya kubebea magari. Gari la juu kabisa ni SUV nyeusi na chini yake kuna magari mengine.

Noti ya shilingi elfu moja ni noti mpya kama inavyoonyeshwa na muundo wake wa hivi karibuni na inamaandishi yanayosomeka kama legal tender for one thousand shillings kwa kingereza na shilingi elfu moja kwa kiswahili.

Tangazo la bima ya nyumba kutoka kampuni inayoitwa LetsheGo na iko chini ya udhamini wa Sanlum, katikati tangazo hili, kuna mfano mdogo wa nyumba nyeupe yenye paa jeusi.

Maonyesho ya magari ya kifahari au yenye upora wa hali ya juu ndani ya chumba cha maonyesho au karakana kubwa. Magari ambayo ni kadhaa yaliyopangwa kwa utaratibu. Kuna gari jeupe la michezo.

Rundo kubwa la nguo hasaa soksi zilizotupwa kama bidhaa za mitumba, ziko zimeundwa juu ya muundo kama vile frame ya chuma au container na chini yake kuna takataka nyingi na uchafu.

Gari jeupa la michezo linaonekana kuwa ndogo na la kisasa. Ikiwa limeekezwa mbele ya kituo cha huduma ya magari. Juu ya mlango wa kituo hicho kuna ishara yenye maandishi service .

Mikono ya mtu ikishika na kupanga noti za pesa ndani ya draw ya fedha au mashine ya kuhesabu pesa. Noti zinaonekana wazi ni za thamani ya elfu moja ambayo kwa muktadha wa Kenya inaweza kumaanisha noti ya shilingi elfu moja.

Mikono miwili ya watu wawili tofauti ikishikilia noti za shilingi elfu moja za Kenya, mkono mmoja unaonekana ukitoa au kupokea rundo la noti kutoka mkono mwingine, noti zenyewe zina rangi ya kijivu kijani na zina picha za mzee Jomo Kenyatta.

Rundo la noti za pesa za kenya hasa noti za elfu moja, noti nyingi zimeekwa pamoja kuonyesha thamana ya pesa elfu moja kwenye kila noti, upande wa mbele wa noti unaonekana vizuri kuna picha ya sanamu ya Rais.

Tangazo ya chama cha makampuni ya pima nchini Kenya. Inaonyesha gari la rangi ya fedha likiwa limezama nusu ndani ya maji ya mafuriko barabarani.

Tangazo la bima ya ajali binafsi kutokana na kampuni inayoitwa Amako, kuna sehemu ya juu ya mwili wa mwanaume akiwa amevaa shati la rangi nyekundu iliyokolea na mkono wake umewekwa kifuani.

Magari matatu yaliyoegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Magaru yote yameangaliwa kutoka upande wa nyuma na yanaonekana kuwa ya kisasa. Gari la kwanza kushoto ni la rangi nyeupe na fedha.

Rundo kubwa la nguo mbalimbali zikiwa zimetawanyika na kurundikwa. Nguo hizo zina rangi tofauti kama vile, la chungwa, nyeupe, kijivu, nyeusi na kijani kibichi.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia simu mairi ambayo screen yake inaonyesha progiramu ya Mpesa, progiramu hiyo inaonekana kuwa na kiole sure cha kisasa kikiwa na vituwe vya kijani kibichi.

Gari la zamani sana la kifahari likiwa limeegezwa kwenye barabara iliyotengenezwa kwa mawe. Gari lina rangi ya kijivu na lina muundo wa wazi pia paa la kudumu. Lina taa mbili kubwa za mbele na kioo cha ukufu cha zamani

Tangazo kutoka kwa AAR insurance , ikiangazia huduma yao ya kuleta huduma za afya hadi mlangoni kwa mteja. Rangi kuu za tangazo ni machungwa na nyeupe.